Kundi la waokoaji, wakiwa katika visui vya jengo lililobimoka, wamevalia sare ya kijani na vazi yao, wana helmeti za usalama, wanaonekana wakichunguza eneo hilo, na baadhi yao wanatumia zana ndogo kuchunguza vifurushi.

Kundi kubwa la watu limekusanyika karibu na daraja ndogo ambalo linaonekana kuharibika juu ya mafuriko makubwa au matope. Daraja hilo linaonekana kuwa limefunikwa na matope na uchafu. Watu wamekusanyika kando ya daraja, wengi wakiwa wamevalia sare za kazi au shati za rangi tofauti.

Mtaalamu wa usalama akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga. Anasimamia bidhaa ya kemikali kwenye gala. Amepiga magoti karibu na chupa kadhaa za plastiki zenye nembo ikiwemo chupa ya kijani kibichi na nyingine ya nyeupe.

Lori kubwa la kusukuma majitaka lililokuwa na tanki kubwa nyekundu limesimama kando ya barabara. Tanki limeandikwa. Wanaume wawili wamesimama karibu na lori wakifanya kazi. Mmoja anshughulika na changamoto ya kusukuma. Wengine wamesimama karibu nayo wakimwangalia.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia nguo za kijivu na miwani maalum . Anafanya matibabu kwa mgonjwa . Amemshika kifaa cha umeme kinachotoa mwanga wa samawati na akielekeza kwenye mdomo wa mgonjwa . Mgonjwa amevalia miwani ya ulinzi wa rangi ya machungwa na ameelekeza juu .

Inaonekana kuna mafuriko na watu watatu wanasimama ndani ya maji. Mwanaume wawili wako mbele. Mmoja amevadia koti nyeusi na mwingine amevalia koti ya pinki. Wote wawili wanaonekana wakishika vitu mikononi mwao. Mtu mwingine anavaa koti la njano na kijani.

Mtaalamu aliyevalia kinga akichukua sampuli kutoka kwa ngombe , mtaalamu amevalia suti kamili ya njano na kinga , barakoa ya gesi na glavu nyeusi akitumia kijiti cha pamba akichukua sampuli kutoka mwa ngombe.

Mfanyikazi amevaa suti nyeupe ya kinga maski ya kinga ya uso na glavu za samawati akiwa ameinama chini na kushika chupa ya kemikali. Amevaa makanda ya usalama na viatu vya buti.

Chupa kidogo ya glasi iliyo na nembo inayosomeka polio vaccine . Chupa hii ina kifuniko cha rangi ya fedha. Kando ya chupa kuna sindano ya plastiki. Nyuma yake kuna stethoscopu yenye rangi ya fedha na bomba lenye rangi nyekundu.

Wanaume wawili wanatembea polepole kando ya miti iliyokauka katika eneo la jangwa. Mbele yao kuna mzoga wa mnyama umelala chini. Udongo ni kavu na una mawe mengi. Anga lina mawingu na kuashiria ukame katika eneo hilo.

Picha inaonyesha mkono wa mtu ikioshwa kwa sabuni na maji, huku mapovu mengi yakionekana. Mkono mmoja unaonekana ukisugua mwingine, kuosha mkakato na kusafisha inalingana kuzingatia umuhimu wa usafi kibinafsi.

Daktari kijana akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa ya samawati. Anamchanja sindano mtu mzima. Mgonjwa amekaa akimpa daktari mkono wake ili atibiwe, akiwa amevaa shati ya miraba, miraba na kofia ya samawati.

Kibao jeupe kinachoandikwa Kwa rangi ya nyekundu kimepandikwa na kuandikwa nguvu za kiume kufungamana na mume na pia chini yake kumeekwa nambari ya simu. Kuna mwanamme aliyevaa Kofia nyekundu na shatibya rangi ya njano.

Vitu vya matibabu vilivyo wekwa kwenye meza, kuna chupa ndogo za glasi iliyo na kofia ya bluu juu yake. Chupa hiyo imeandikwa MMR, kando yake kuna sindano ya plastiki iliyojazwa kidogo.

Eneo lenye kame na vumbi na kuna mifupa ya wanyama iliyolala chini. Mifupa hio inaonekana kuwa wazi kabisa ikiwa na rangi ya kijivu ikionyesha mnyama huyo alikufa kwa muda mrefu. Kwa mbali, kuna watu wawili waliovalia nguo za kitamaduni wakitembea.

Daktari wa meno akimshikilia kwa upendo mgonjwa wake wote wakitabasamu kwa furaha daktari wa meno amevalia sare nyeupe na kofia ya samawati na ana miwani ya macho mgonjwa amevaa fulana nyeupe na fulana ya njano.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eneo lenye udongo mwekundu wakiwa na mikokoteni iliyojazwa na maji wanaonekana wamekusanyika karibu na vibanda vya muda labda ni kambi ya wakimbizi au eneo la kazi ya muda.

Eneo la kibiashara ambapo kuna meza za duara iliyojaa chupa za glasi zenye dawa za jadi au miti shamba. Kuna chupa ya ukubwa na rangi tofauti, na baadhi zimejaa maji.

Rundo la mizizi na vigogo vya miti vinavyouzwa labda kwa dawa za jadi au viungo vya mitishamba. Mfanyabiashara amepanda bidhaa kwenye meza ambapo bidhaa ziko kwenye mitungi na plastiki iliyojazwa na powder au udongo.

Mkono wenye glavu ya samawati umeshikilia chupa ya glasi iliyoandikwa M-M-R Vaccine ambayo inasimama kwa measles, mumps na rubella . Mkono huo unashika pia sindano ya plastiki. Sindano hiyo imeunganishwa na chupa ya chanjo.

Mwanamke amevaa barakoa na fulana ya samawati. Ameshika kipaza sauti kikubwa, akitoa tangazo kwa umma. Kanda yake kuna mwanamke mwingine amevaa nguo ya rangi mbalimbali. Wanawake hawa wawilili wanasimama katikati ya makazi ya watu masikini.

Mtaalam mmoja wa afya akimhudumia mtoto mchanga kwenye meza. Mwanamke aliyevalia nguo za maua na rangi mbalimbali, amesimama karibu na mtoto, huku akimwangalia. Mwanamume aliyevalia sare ya njano, anashika macho ya mtoto na kutabasamu.

Mwuguzi amevaa sare ya njano na samawati. Anajiandaa kumpa mgonjwa sindano. Amevaa barakoa ya samawati usoni na anaonekana akichora dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Anashika sindano kwa ugharifu huku macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye chupa hio.

Maafisa wawili wa afya, wakiwa wamevalia sare ya bluu na kofia za kujikinga. Wanatunza mtoto mchanga katika hospitali. Mtoto mchanga amelala kwenye kifaa cha matibabu, kinachoitwa incubator . Madaktari wote wawili wamevaa glavu na barakoa za kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini.

Darasa lenye wanafunzi, ambapo mwalimu au mzungumzaji mgeneni, amesimama mbele yao. Mzungumzaji amevalia fulana nyeupe na anaonekana akiwafundisha au kuongea na wanafunzi. Wanafunzi wameketi kwenye madawati ya mbao.

Mwanamke ameketi kando ya kitanda cha hospitalini, akimnyonyesha mtoto wake mchanga. Mama huyo amevalia gauni ya hospitalini ya rangi ya waridi na kichwa chake kimefunikwa kwa kitambaa cha samawati.

Mwanaume ambaye inaonekana ni daktari anachunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa cha kimatibabu. Daktari amevaa shati jeupe na amemwelekezea upande wa mwanamke. Mwanamke huyu amevalia koti jeuusi na shati jekundu lenye michoro ndani yake.

Maelfu ya watu wamekusanyika katika eneo la ajali mbaya ya basi na lori la kubebea mafuta. Basi limeharibika sana mbele yake, huku kioo chake kikivunjika. Lori la kubebea mafuta linaonekana likiwa limeanguka pembeni kwa barabara.

Mtaalamu wa maaba labda daktari au fundi akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi. Amevalia koti jeupe la maabara ,glavu nyeupe na miwani ya macho na anaonekana akiandika kwenye daftari kubwa .

Wanawake wawili, kwenye kitanda katika chumba cha kulala. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa sare ya samawati na shiti ndefu nyeupe. Amevaa kitambaa jeusi kichwani. Mwanamke huyo anashikilia na kusoma katika karatasi. Anaonekana akimwelegeza mwanamke mwingine jambo fulani.

Daktari wa meno wa kike akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, anashikilia vifaa vya meno kwa makini huku akimwangalia mgonjwa.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na mistari ya samawati na anampima mgonjwa. Muuguzi ameinama na kushika mkono wa mgonjwa ,baada akichukua sampuli ya damu au kupima sukari. Mgonjwa ambaye anaonekana kutoka nyuma amevaa nguo nyeupe yenye maua ya rangi .

Wanawake wawili wakimwaga maji au kusafisha eneo lenye mafuriko. Mwanamke mmoja amevalia fulana ya samawati na suruali ya jeans anainama na kumwaga maji kwenye ndoo kubwa na maji inatiririka chini.

Kundi la watu wakiwemo wanasiasa wafanyakazi wa jamii na viongozi wamesimama pamoja watu wengi wamevaa barakoa na glavu za samawati, ishara ya usafi au afya ya umma, mwanamke aliye katikati amevaa barakoa na glavu na anashiriki katika rundo la jamii na anaonekana kueleza.

Mtaalamu wa afya mwanamke aliyevaa koti jeupe akitoa sindano kwa mtoto mdogo. Mtoto ameshikiliwa na mama yake ambaye amevaa nguo yenye mchoro wa rangi mbalimbali. Mama huyo anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa makini.

Mambo ya ndani ya gari la wagonjwa yanaonekana, kuna sehemu ya kukalia iliyo na mikanda ya usalama ya rangi machungwa, kuna chuma ya kuhifadhia vifaa vya rangi ya machungwa, kilicho jaa vifaa vya matibabu, ikiwemo mizani ya damu, kuna kitanda cha mgonjwa.

Daktari wa meno wa kike amevalia sare ya samawati na barakoa. Anamtazama kwa umakini mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevalia miwani ya rangi ya chungwa na amemfunika kwa kitambaa cha kijani. Daktari ameshiklia vifaa vya meno.

Eneo la maafa ambapo jengo limeporomoka kuna rundo kubwa la kifuzi, sementi na vyuma vilivyoporomoka watu kadhaa ambao baadhi yao wamevalia sare za uokoaji na helmeti za manjano wameonekana wakifanya kazi kwa eneo hilo.

Vitu viwili vya matibabu vilivyowekwa kwenye meza, upande wa kushoto kuna chupa ndogo ya kioo iliyo na powder ndani yake. Lebo ya chupa hiyo imeandikwa. Chupa inakifunikwa cha zambarau na nyeusi.

Daktari wa macho akimchunguza mwanamke mevalia daktari amekaa na amevalia shati nyeupe na tai huku akiwa amevaa shayi nyeupe na tai huku akiwa amevaa barakoa .anatumia masihine kubwa kupima macho na mwanamke amekaa mbele yake mwanamke huyu amevaa shati ya maua na nywele ulioshukwa .

Madaktari wa meno wawili wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno. Mmoja wa madaktari anashika taa inayomulika mdomoni mwa mgonjwa na anatumia vifaa vya meno. Daktari mwingine ameketi karibu na mgonjwa akimsaidia. Wote wamevalia barakoa na glavu.

Chupa ya dawa iliyo wazi, ambapo vidonge vidonge, vidogo, vyekundu, vimetabakaa kwa meza na mbao. Vifuniko vya chupa hiyo, kimefunguliwa na kimekaa kando. Na ndani yake kuna kidonge kimoja. Vidonge vingine vimetoka nje ya chupa na vimenagaa kando yao.

Daktari mwanaume ameketi, akiwa amevalia koti jeupe, la maabara, taa ya kichwani na barakoa imeshushwa, kidevuni, anachunguza kwa umakini kifaa kidogo cha kimatibabu kwa mikono yake.

Mwanaume mwenye kipara anapunga mkono kwa tabasamu akiwa amesimama mbele ya bango la WaterStep . Amevaa fulana ya samawati yenye maadishi meupe na jeans . Nyuma yake kuna matangi makubwa mawili ya maji ya rangi ya giza.

Watu wengi wamekusanyika karibu na tangi, kubwa la, samawati, wanaume wawili wamesimama mbele, mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine, ya kijivu, wanaonekana wakiangalia chini, kwenye matangi, ya manjano yaliyowekwa kwenye jukwaa jekundu.

Kundi la watu wameketi kwenye viti na wakizungumza na wanamzunguka mtu aliyesimama ,watu wengi wamevaa barakoa mwanamke mmoja amesimama akizungumza nao nyuma yao kuna jengo kubwa mazingira yote ni ya wazi.

Kundi kubwa la ngize ikuruka angani, likifunika madhara yote. Wanaume wawili wako katikakati ya kundi hilo wakijaribu kuwafukuza. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya samawati na suruali nyeusi, akifanya ishara ya mikono yake. Mwanaume mwingine akiwa amevaa fulana nyeusi na suruali ya jeans .

Mtaalam wa afya mwanamke aliyevaa sare nyeupe akimpa dawa mtoto mdogo. Mama ya mtoto ameketi kwenye kiti na anamshikilia mtoto wake akimwangalia kwa umakini.

Mwanamke amevaa sare ya daktari wa meno za rangi ya samawati. Amevaa barakoa, kofia ya upasuaji na ngao ya usoni kwa ulinzi. Amesimama karibu na kiti cha daktari wa meno, ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Barabara iliyojaa maji. Pengine kutokana na mvua mkubwa au mafuriko. Ikiwa na msongamano wa magari na watu. Wanaume wamevalia kofia za na koti za samawati ,akisukuma troli ndogo katikati ya maji. Upande wa kushoto kuna gari ndogo la abiria na njano na nyeupe.

Mwanamke ambaye inaonekana ni mama, amekaa kwenye kiti na anamshika mtoto mchanga. Amevalia shati ya kijani kibichi na anatabasamu kuelekea kamerani. Mtoto mchanga amefungwa kwa kitambaa cha rangi ya pinki na kofia nyeupe na analala mikononi mwa mama wake.

Eneo lenye ukame na udongo na mawe mingi, katikati kuna miti mmoja mkavu wenye mtawi yaliyokauka na yasiyokua na majani ukiashiria ukame mkali.

Kundi kubwa la nzige, likiruka angani na kutua kwenye miti. Mtu mmoja amesimama karibu na mti mkubwa, akishika kijiti kirefu, akijaribu kuwafukuza. Binguni inaonekana ya samawati na mawingu meupe meupe.

Daktari wa kike, amevaa koti jeupe, sare ya samawati , kofia ya upasuaji na barakoa. Anafanya matibabu ya meno kwa mwanaume. Daktari anatumia zana ndogo katika mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha meno. Amevalia miwani ya rangi ya chungwa na kitambaa cha samawati.

Watu wawili wakiinama kunawa mikono kwenye kituo maalum cha kunawia mikono , kilichotengenezwa kwa saruji. Kituo hicho kina bomba kadhaa yaliyowekwa kwenye sakafu moja. Watu wote wamevalia barakoa usoni na shati za njano.

Kundi la watu labda wafanyakazi wa afya au wahudumu wajamii wakiwa wamekusanyika nje ya jengo , wamevalia sare za samawati na fulana za mikono mirefu pamoja na kofia za samawati, wengine wao wamebeba mikoba ya kijivu na wengine wakishikilia meza au viti vyeupe.

Daktari wa kiume akivaa koti jeupe, barakoa ya samawati na glavu nyeupa. Anamchunguza meno ya mgonjwa wake. Mgonjwa ambaye uso wake unaonekana wazi. ameketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waride.

Muuguzi mmoja wa kike anaonekana akimhudumia mwanamke mwingine katika chumba cha matibabu. Muuguzi huo amevaa safi nyeupe ya hospitalini. Moja wao ameshikilia chupa ndogo ya plastiki na sindano kwenye mkono.

Mvulana amesimama mbele ya jengo yaliyobomolewa, labda kutokana na uharibifu au wajedi ya ujenzi. Amesimama juu ya kifusi cha mti, akiwa amevaa fulana ya samawati na suruali iliyochorwa. Nyuma yake, kuna jengo yaliyoporomoka, yakiwa na rundo ya vifusi chini.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe, barakoa la rangi ya samawati na winoakishika chupa ndogo ya dawa au chanjo anaonekana akipiga chupa hiyo au akiondoa kifuniko

Kundi la watu, wamejipanga kwenye foleni ndefu, wakiwa wamesubiri kupokea msaada. Wanaume kwa wanawake, wamesimama kwenye laini hiyo, huku baadhi yao wakishika vyombo au mifuko. Mbele ya foleni kuna gari jeupe, baadhi ya watu wamepakua misaada kama vile, makopo ya njano na mifuko.

Mtaalam mmoja wa afya amezunguka mtoto mchanga anayelia, mtaalam wa kwanza amevalia kanzu nyeupe hijabu ya kijani na anainama kuchunguza mtoto, mtu mwingine aliyevalia vazi la samawati na kitambaa cha samawati kichwani anashikilia mtoto huyo

Vyombo mbalimbali, vingi vikiwa vimetengenezwa kwa udongo yaliyokaushwa, ambavyo vimetumiwa kama vyombo vya kuhifadhia au mapambo. Baadhi ya vyombo hivi vimepambwa kwa shanga zenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi zikifanana na shanga za wamaasai.

Kambi kubwa ya wakazi ya muda iliyo na vibanda vidogo. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna pipa kubwa la duara, labda ya maji. Limewekwa juu ya stendi ndogo ya mbao. Nyuma yake kuna makazi mengi yanayotengenezwa kwa vifaa vya plastiki na vitambaa.

Mkono wa mtu ukinawa kwa sababu. Ikiwa imejaa povu jeupe. Vidole vimefungwa pamoja na povu hiyo imejaa katika ya pembeni mwao. Zinaonekana mtu huyo, ananawa mikono kwa umakini.

Mwanaume mzee, amevaa kofia nyekundu na nguo za kitamaduni. Akigonga au kuangaanga miti midogo ya kuni ndani ya chupa. Ameinama chini, akitumia kisu kikubwa au rungu, kuchonga vifaa vya kuni vilivyotawanyika mbele yake.

Mwanamke mzee, amekaa kwenye kiti, akipokea huzuma za matibabu ya maskio, mtaalamu wa afya amevaa shati jeupe, glavu na anatumua kifaa chaku nyunyizia maji maskioni, mwa mwanamke huyo, mwanamke huyo mzee amevalia kitambaa cha rangi ya samawati kichwani.

Afis awa afya amevaa kofia nyeusi na fulana yenye nembo ya WHO anampa mtoto mchanga matone ya chanjo, mama wa mtoto amembeba mtoto huyo akimsaidia daktari afisa huyo anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini.

Daktari mwanaume anachunguza macho ya mtu, akitumia machine maalum ya kuangalia macho, katika kliniki ya macho . Daktari amevaa koti jeupe la daktari na anaonekana kutabasamu, akiwa ameketi kwenye kiti kyeusi. Mwanamke aliyeketi kwenye kiti, amechokolea kwenye machine .

Mtu aliyevaa vazi la kinga la rangi nyeupe akifanya usafi au kuua wadudu. Amevalia suti kamili ya kinga, glavu za kijani kibichi na barakoa. Ana fuko wa samawati mgongoni na anashikilia bomba refu linalotumika kunyunyizia.

Watu wawili wakiwa wananawa mikono kwenye bomba la maji lililo wazi, labda, katika eneo la shule au eneo la umma, wote wawili wamevalia barakoa usoni na mmoja wao amevaa fulana ya njano, na mkoba wa, samawati.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, tai ya samawati, miwani na barakoa ya matibabu. Yupo ndani ya gala au chumba cha kuhifadhia bidhaa na anaweka mbele ya sanduku kubwa.

Vitu vya matibabu vilivyopangwa juu ya uso wa kijani kibichi, kuna chupa za glasi iliyosimama mbele ya nembo iliyosoma MMR ,kuna chupa zingine nyuma yake ambazo zinafanana na hiyo kuna baadhi ya vitu vya sindano ambavyo vimefungwa na kofi ya njano na machungwa.

Chupa ya plastki yenye dawa za vidonge. Chupa hio ina nembo yenye maandishi Pills for sex na msimbo pau chini yake. Inaonekana kuwa pia tarehe imeandikwa.

Mwanamke na mwanaume wanaonekana wakifanya mazoezi ya tiba ya mwili katika chumba chenye sakafu za mbao. Mwanamke amevaa koti nyeupe na daktari anapiga magoti nyuma ya mwanaume. Anamshika mwanaume Ili kumsaidia kutembea kwa mikono na magoti.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya choo za shule, kuna maandishi yanaonyesha kuwa hizi ni Choo za wasichana ,kuna sehemu ya kunawa mikono na ina maandishi wash your hands here. Mmoja wa wanaume amevaa shati ya rangi ya hudhurungi na mwingine amevaa koti la kahaghi.

Wanawake wawili waliovaa barakoa usoni . Mwanamke aliye upande wa kushoto amevalia koti nyeupe , suruali nyeusi na viatu vyeusi. Ananyanyua mikono yake hewani labda akionyesha jinsi ya kunawa mikono , mwanamke wa kulia amevalia shati jeupe na suruali ya rangi ya pinki.

Wataalamu wawili wa meno wakifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Mtaalamu mmoja mwanaume amevaa fulana ya kijani kibichi na miwani ya kinga. Anatumia kifaa cha meno. Mtaalamu mwengine mwanamke aliyevaa fulana nyeupe yenye rangi ya...

Daktari wakiume amevaa koti nyeupe ,mwangaza kichwani na barakoa shingoni akimchunguza mwanamke. Daktari huyo anashikilia kifaa kinachofanana na umma, akimwelekeza mwanamke ambaye amekaa mbele yake . Wako katika mazingira ya kliniki ya afya.

Ndani ya wodi, hospitalini, mwanamume ameketi kwenye kiti cheupe, akichunguza kwa umakini, kifaa cha kimatibabu kinachofanana na incubator ya mtoto mchanga. Amevalia shati ya mikono mirefu na la rangi ya kahawia. Karibu naye kuna incubator nyingine yenye nguo za rangi ya nyekundu.

Mwanamke mzee, akiwa anapata chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyu amevaa barakoa ya samawati usoni, miwani ya macho na amevalia sweta ya rangi ya kijivu. Amepewa chanjo kwenye bega lake la kushoto.

Mkono wa mtu mzima ukionyesha kidole cha mtoto kwa kukitia alama ya kalamu ya wino wa samawati. Inaonekana kama shughuli ya upigaji kura au chanjo ambapo kidole huwekwa alama baada ya kukamilisha chanjo.

Watu wengi wamekusanyika pamoja , unaonekana muktadha wa hosiptalini ,tunamwona mwanamke aliyeketi chini akichanjwa aliyesimama anakaa daktari ama muuguzi wamevalia wote barakoa za rangi ya kijani na nyeupe .

Madaktari watatu wanaonekana kwenye mahabara ya upasuaji. Mmoja wao ni mwanamke na wote wamevalia nguo za kujikinga ikiwemo , barakoa ,kofia ya nywele na nguo ya rangi ya hudhurungi.

Muuguzi, amevaa sada ya njano na ya samawati. Anampa matibabu mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mama wa mtoto ameketi karibu naye akimwangalia muuguzi kwa makini huku akiwa amevaa barakoa.

Kituo cha kunawia mikono kilicho tengenezwa kwa mikono, kikiwa kimewekwa nje, kituo hiki kina chombo kikubwa cha maji, cha kijani kibichi juu, na bomba ndogo la maji, chini yake, kuna sinki ya plastiki ya kijani kibichi, kituo hiki kina, sura ya chuma, nyeusi inayoshikilia sehemu zote pamoja.

Daktari wa kike akiwa amevalia mavazi ya samawati ya upasuaji na kofia ya barakoa anasimama karibu na mgonjwa wake. Mwanaume mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevalia miwani ya kinga ya rangi ya chungwa na kitambaa cha kijani kifuani.

Mwanamme mzee amevaa mavazi ya kitamaduni ya wamaasai akipata chanjo kutokana na mhudumu wa afya. Mavazi yake ni meupe na shanga nyingi zenye rangi tofauti shingoni. Amefunika uso wake na kwa barakoa ya samawati na anaonekana ametulia akipokea sindano.

Mwanamke ambaye anaonekana ni mama, amekaa kwenye kiti akimshika mtoto mchanga. Amevalia shati ya rangi ya machungwa na anatabasamu kuelekea mtoto. Muuguzi ambaye amevaa sare nyeupe na nyeusi amesimama mbele ya Mama na mtoto.

Mwanamke aliyevaa barakoa na glavu anajitayarisha kumsaidia mwanamke, aliyedhoofika ambaye anaonekana kuchoka na kulala chali kwenye kochi, mwanamke anayesaidia amevaa nguo za kitamaduni zenye michoro, ya kupendeza na rangi ya samawati na kahawia.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia shati nyeupe, barakoa na glovu. Wakisimama karibu na gari la kubebea abiria. Gari hilo ni la rangi ya fedha na lina nembo ya shirika inayoitwa the water project .

Chupa ndogo ya kioo iliyo na ponda ya dawa, chupa hii inanembo nyeupe yenye maandishi ya buluu yanayosomeka, maandishi mengine yanaelezea kua ni dawa ya vumbi, kifuniko cha chupa ni cha rangi ya buluu.

Barabara imejaa maji ya mvua na kusababisha msongamano wa magari. Huku, TukTuk mbili moja imevuka katikati na nyingine iko nyuma. Gari ndogo la rangi ya samawati, linajaribu kuvuka katikati ya maji haya.

Mwanamue akiendesha mtumbwi wa mbao ulopakia vitu vingi katikati ya maji mengi ya mafuriko. Mwanamume huyu amevaa kofia nyekundu, jaketi na suruali nyeusi na anaonekana akitumia mwongozo kusukuma mtumbwi.

Kundi la watu wasita limekusanyika nje ya jengo , wote wamevalia barakoa usoni . Watu wawili wa mbele ni askari polisi , mmoja akiwa amevaa sade za kaki na mwingine sade za samawati . Mtu mmoja amevaa koti jekundu juu ya shati la kijani kibichi .

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa katika darasa. Mwanamke mrefu amesimama akishikilia ndani na anatoa maelezo kwa wanawake wengine walioketi. Kuna ubao mweusi nyuma yao, ukiwa na michoro na miandiko.

Nzige wanaonekana wakipepea kwenye jua kali. Nzige hao wamesimama kwenye mimea tofauti tofauti. Mimea hii ni ya rangi ya kijani iliyo katika shamba. Nzige hao wanakaa kushambulia mimea hii na kuiharibu.

Mwanamke ambaye anaonekana ni daktari wa meno; amevaa nguo nyeusi ya upasuaji, barakoa ya samawati na miwani yenye taa inayoweza kukuza. Amevalia pia kofia ya samawati na glavu nyeupe.

Watoto wawili mvulana na msichana wakijaribu kuchota maji machafu kutoka kwenye mfereji wa maji taka au mkondo wa maji machafu ,mvulana amevaa shati ya rangi ya waride na ameshikilia chupa ya plasitiki akijaribu kuijaza.

Muuguzi au daktari akimhudumia mgonjwa, hospitalini, muuguzi huyo amevaa barakoa ya uso na nguo za hospitalini na anasimama karibu na kitanda cha mgonjwa, mgonjwa amelala, wote wamevalia nguo za rangi ya bluu.

Wauguzi wawili au madaktari, wakimhudumia mgonjwa wa kidadini. Wauguzi hawa, wamevaa balakoa za uso na nguo za hospitalini, na wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa.

Pakiti ya dawa zilizoandikwa. Vidonge hivi ni vya kijani kibichi na vimefungwa kwa plastiki ya fedha. Pakiti ina mistari ya kijani kibichi na maneno.

Wanawake wawili wanaonekana wakiangaliana. Mwanamke mmoja ni daktari ilhali mwingine ameshika mtoto. Daktari anaonekana akimpa mtoto dawa kwenye mdomo. Daktari huyo amevaa miwani kwenye macho.

Kibuyu kilichokaushwa kikachofana na umbo la binadamu kikiwa kimewekwa kwenye meza. Kibuyu hicho kimefungwa kamba nyeupe na pia kimevaliwa mfuko wa shanga mweusi na mwekundu. Chini yake kuna chupa cheusi chenye maandishi " Vaseline Man ".

Dawa nyingi tofauti zinazopangwa kwenye uso mweupe . Kuna aina mbalimbali za chupa za dawa , kuangazia ndogo hadi kubwa zilizo na vifuniko vieupe , vieusi na vyenye samawati . Pia kuna vidonge vingine vikiwa vimepangwa kwenye paketi za plastiki.

Mkono ukimiminia vidonge vya chanjo kutoka kwenye chupa ya plastiki. Vidonge hivi vinaonekana kuwa vya vitamini. Vinanyonga na kuwa na mafuta. Vidonge vingine vimewekwa kwenye kinga cha mkono mwingine. Na chupa ndogo ya plastiki inayoshikiliwa kwa upande.

Chumba cha matibabu. Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa. Wote wamevaa sare za hospitalini; barakoa na vifuniko vya uso. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha kimatibabu. Daktari mmoja anatumia kifaa cha kuchunguza mdomo ya mgonjwa.

Kijana mwanaume anafanya mazoezi ya viungo vyenye mashine akitumia mikungo miwili mikubwa ya samawati, ameketi na kushikilia mikujo hiyo huku akiwa na sura ya umakini, amevaa sharti ya mistari na suruali ya rangi nyepesi.

Mtu amelala kwenye kitanda cha hospitali. Mkono wake unafungwa na makamba na kuna vifaa vya kimatibabu vinavyounganishwa. Mkono mwengine unaovaa saa ya dhahabu unafanya kitu kama kushika mkono mwingine. Kifaa cha matibabu kimefungwa na kamba.

Wazima moto wawili wakiwa wamevalia nguo za kujikinga, manjano na kofia ngumu, wanatembea kupitia shamba lenye moto mkali. Moto unawaka kwa nguvu na moshi mweusi unatanda angani.

Wanawake wawili wakitabasamu. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akitoa ishara ya kidole gumba juu, akionyesha kuridhika au usalama. Amevalia sweta ya njano na shati jeupe ndani.

Daktari wa macho akimchunguza mwanamke . Daktari huyo ni mwanaume amevalia koti nyeupe ya daktari na amekaa mbele ya mwanamke huyo akitumia mashine maalum ya kuchunguzaji wa macho. Mwanamke huyo amekaa mbele ya daktari na anaangalia ndani ya mashine.

Daktari wa meno akifanya kazi kwenye kichwa cha mgonjwa akisaidiwa na muuguzi. Daktari amevalia koti jeupe, barakoa na glavu ya samawati. Anatumia vifaa vya meno, kutibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Wauguzi wawili katika chumba cha hosptalini wakimtazama mtoto mchanga aliye ndani ya incubator . Wote wawili wamevaa sare ya hospitali za samawati, barakoa na kofia za nywele. Mtoto amefunikwa na yuko na vifaa vingine vya ufuatiliaji wa hewa yake ya afya.

Kisanduku cha dawa cheupe chenye nembo ya njano na nyeupe. Nembo imeandikwa Allergic drugs kwa herufi kubwa. Juu ya sanduku kuna nembo yenye mawingu , mawidi na njano. Kando ya sanduku kuna chupa nyeupe ya dawa yenye nembo sawa ya njano.

Mkusanyo wa chupa nyingi za plastiki nyeupe za dawa za mitishamba unavyoonekana kwenye meza nembo kwenye chupa hizi zinasema Herbal Clinic na zimekusudi kutibiwa kisukari.

Mkono uliofungwa Kwa glovu ya kijani kibichi ukishikilia chupa ndogo ya glasi ya chanjo. Chupa hiyo ina nembo iliyoandikwa yellow fever vaccine. Kando ya chupa hiyo kuna nja ya sindano inayoonekana . Mazingira ya chuma NI meusi na iliyokuwa na maelezo mengi.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko ambapo watu wawili wanatembea ndani ya maji machafu yanayofunika hadi magoti, nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati zinaonekana zikizungukwa na maji ikionyesha athari ya mafuriko

Wanaume wengine wamevaa sare ya samawati na Kofia za samawati . Baadhi yao wamebeba mikoba midogo midogo ,mmoja wao anashiriki katika kiti cha plastiki a mwingine ameshikilia meza iliyogunjwa.

Lori la mizigo likiwa limeanguka upande wake katikati ya mafuriko makubwa. Maji ya rangi ya kahawia yanasonga kwa kasi yakizunguka lori hilo na kufanya hali ya barabara kuwa hatari.

Kamera inaonyesha mikono wa mtu, akishika chupa, ya dawa na karatasi yenye maelezo ya matibabu, karatasi hiyo, ina taarifa za mgonjwa na maagizo ya dawa, huku chupa ya dawa ikiwa, nyeupe, na bida ya demo, mtu huyu amekaa, kwenye kiti.

Chupa ndogo ya glasi iliyo na kofia ya fedha. Nembo yake inasomeka. Chupa hii imewekwa mbele ya chupa nyingine zinazofanana zilizopangwa kwenye tray . Upande wa kushoto wa picha, kuna sindano mbili zinazounganishwa na kifaa cha kutoa chanjo.

Mhudumu wa afya , mwanamke aliyevaa sare nyeupe na ya samawati na barakoa akimkagua mwanaume mbele yake. Wote wawili wameketi chini kwenye meza na mhudumu wa afya anaandikwa kwenye karatasi au daftari , huku mwanaume akitazama nyuma.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakichukua maji machafu kutoka kwa bomba lilovunjika, maji haya yanaonekana kutundia kwenye udongo na uchafu mwingi na yanaonekana kuwa na machafu mmoja wa watoto anajaza chupa na maji haya huku mwingine akimsaidia.

Watu watano wamevalia suti nyeupe za kujikinga. Wote wamefunika miili yao yote na wamevalia glavu nyekundu. Mtu mmoja ambaye yuko katikati anashika bomba la samawati na kunyunyizia maji au kemikali kwenye mwili uliolala kwenye chela.

Wanaume wawili wanaonekana wakishusha mitungi ya oxigeni kutoka kwenye lori. Mitungi hiyo ni mikubwa na mizito, wanaume wote wamevaa barakoa na wamevaa mavazi ya kufanya kazi. Wanashusha mitungi hiyo Kwa uangalifu na mazingira yanaonekana kuwa ya kibanda.

Wataalam watatu wa meno, wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na maski, wamekiwa wamefanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari mkuu, amekaa chini akimtibu mgonjwa, huku wasaidizi wawili wamesimama karibu naye, wakimsaidia. Wote wamevaa nguo za samawati, glavu, kofia na barakoa.

Mwanaume ameketi karibu na mashine ya kusaidia mtoto mchanga, inayoonekana kama hospitali au kliniki. Amevaa shati ya rangi ya kunga yenye dot, dot na suruali nyeusi. Ameinama mbele akitumia mikono yake kumhudumia mtoto aliye ndani ya kifaa hicho cha plastiki.

Wanawake wanne wa kiafrika wakiwa wamebeba mitungi mikubwa ya maji vichwani. Wote wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi angavu, na mikufu mingi shingoni. Wanawake wawili walio mbele, wanatazama moja kwa moja kwenye anga.

Kundi la watu limesimama nyuma ya watu wenye pakiti nyingi za za kike. Baadhi ya watu hawa wanashikilia bango lenye ujumbe wa kuhamasisha kuhusu hedhi. Moja ya bango hayo, unasema, stop period stigma , huku mwingine ukisema menstruation isn't dirty .

Mwanume amevaa Vest ya njano yenye mistari ya samawati akiwa ana tembea kwenye eneo lililojaa maji. Amevalia suruali na Jeans nyeusi na buti ndefu nyeupe za mvua, zikimpandisha juu ya maji. Pia ambeba begi ndogo la samawati.

Mafuriko makubwa katika mtaa wa jiji maji machafu ya mafuriko yamefunika barabara yakizamisha nusu ya watu na magari, mwanaume mmoja amevalia helmeti na anasonga mbele na pikipiki yake ya samawati, akijaribu kuvuka furiko huo.

Mwanaume akiwa ndani ya duka la dawa, akipanga bidhaa kwenye rafu. Ametabasamu, na amevaa shati jeupe na shati yenye mikono mirefu ya rangi mbalimbali. Mikono yake miwili imeketi juu ya rafu akiwa anapanga sanduku za dawa.

Tunaona kuwa kuna mafuriko. Tunaona watu wawili ambao wanashirikiana katika kutoa maji katika nyumba zao. Wanaonekana wakitumia beseni nyeupe. Wote wawili wamevalia barakoa kwenye mdomo.

Sanduku sita za dawa au virutubisho vimepangwa kwenye umaridadi kwenye sehemu nyeupe. Zikionyesha nembo ya majani na majina mbalimbali. Kila sanduku lina muundo wake wa kipekee na rangi tofuati. Baadhi ya majina yalioyosomeka.

Mama akimshika mtoto wake mchanga, wakati anapewa chanjo na mfanyakazi wa afya. Mama huyo amevalia vazi la samawati na anaonekana akimdudiza mtoto wake ambaye analia wakati mtoto anachanjwa.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia suti za manjano zinazowalinda baadhi ya kemikali, wameshika vifaa. Wote wamevaa barakoa za ngesi na glavu za machungwa. Mmoja wao anashika chupa ya bluu na mwingine ameshika kifuniko cheusi.

Kisanduku kikubwa cheupe cha chanjo ya MMR,kimeandikwa For 12 months of age and above . Chini ya kisanduku, kuna sindano moja iliyojazwa kwa kiovu na kuna chupa moja ndogo ya kioo iliyo na kifuniko cha kijani kibichi.

Wanadaktari wa meno wameonekana wakimfanya mgonjwa matibabu. Mwanaume moja daktari wa meno ameketi karibu na mgonjwa, akimchunguza mdomo wake. Ana glavu na anaangalia meno, huku akitumia taa maalum.

Sanamu yambayo, inayoonyesha, kichwa cha mtu, ambacho kinaonekana kuwa na umri wa, kivaliwa, nyuma ya kichwa hicho, kuna chupa kubwa iliyotengenezwa kwa mbao au mti, ikifungwa na kamba iliyo sokotwa, kuna vitu vingi vya mapambo au vitu vya kidini, vikiwa vimeegezwa nyuma ya sanamu.

Mafuriko makubwa barabarani ambapo gari jeupe la pick -up linaonekana likipita katikati ya maji mengi. Mji yamefunika kabisa barabara na kufanya iwe ngumu kuona kigo cha barabara au maeneo ya kutembelea. Bali na gari hili kuna lori jingine ndogo la bidhaa ya magari mengine.

Mwanamke aliyesimama akitumia kifaa cha kuzimia moto. Amevaa shati jeusi na suruali ya rangi ya hudhurungi. Amegeuka na kuelekeza kifaa cha kuzimia moto chenye rangi nyekundu kwenye moto mdogo ndani ya chombo. Kuna moshi mweupe unaoonekana kutoka kwenye chombo.

Afisa wa afya wa kike amevaa mavazi ya kitamaduni na nywele zake zimetengenezwa. Anamtazama mtoto mchanga kwenye incubator . Anakagua mtoto mchanga aliyelala ndani ya incubator ya samawati. Incubator ingine ya mtoto mchanga inaonekana nyuma yake.

Maelfu ya nzige wanaruka angani wakizunguka mti mkubwa. Mtu mmoja amesimama chini akitumia fimbo ndefu kuwafukuza. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye anga la buluu. Miti mingi inaonekana imevamiwa na nzige.

Watu wanne wakiwa katika kituo cha, labda hospitalini. Mwanamke mmoja katikati yao, anatumia kifaa cha kusaidia kutembea kinachoonekana kama fremu ya chuma. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na anaamba zilizomshika kiunoni na begani. Watu watatu wengine wote, wakiwa wamevalia kote za kidaktari.

Msichana anayefanya kazi ya mapokeo katika kliniki ya meno ,anacheka kwa furaha . Ameketi nyuma ya kaunta ambapo kuna maandishi ya kliniki na namba za simu. Kuna Saa ukutani inayoonyesha wakati wa saa. Eneo la pokezi linaonekana kuwa safi.

Eneo la chanjo ambapo watu wengi wako wameketi wakisubiri huduma, baadhi ya watu wamevalia barakoa nyeupe na mmoja wao anaonekana kuwa na umri wa makama akiwa ameketi mbele ya bango kubwa lenye maneno ya kinga ya Covid19.

Chupa nyeupe, ya plastiki, yenye nembo ya kijani kibichi na nyeupe. Nembo ina maandishi, herbal clinic detox .Kuna pia miguu ya binadamu inayochorwa kwenye nembo, ikionyesha viungo vya ndani. Juu ya chupa, kuna muhuri wa usalama.

Eneo la mafuriko makubwa ambapo watu kadhaa wanatembea katikati ya maji mengi. Wanaume wawili wako mbele, mmoja amevalia koti jeusi na fulana ya kijani na mwengine amevalia fulana nyekundu yenye picha ya tabasamu. Wote wawili wameshikilia vitu mkononi.

Madaktari wawili wa meno, wanafanya kazi kwa kushirikiana, kumhudumia mgonjwa, mgonjwa ambaye ni mwanamke, amelala kwenye kiti cha, meno na amefunikwa kwa kitambaa cha, samawati, madaktari wote wawili wamevalia koti nyeupe, barakoa usoni, na wengine wamevalia miwani maalum.

Madaktari wa meno wawili wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti cha meno. Amevalia nguo za zambarau na anafunika kwa kitambaa cha samawati kwenye kifua chake. Madaktari wote wawili wamevalia barakoa usoni na glovu nyeupe.

Mama mchanga akiwa amesimama karibu na kitanda cha mtoto wake akimsaidia kuvaa nguo . Mama huyo amevalia kofia ya santini kichwani na amesimama akiwa anainama, akimwangalia mtoto wake Kwa upendo.

Madaktari wa meno wanashughulikia mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha meno. Wote watatu wamevaa mavazi ya kujikinga, ikiwemo barakoa na nguo za samawati. Daktari mmoja ameketi na kumwangalia mgonjwa usoni akimshika kwa makini.

Mtaalamu wa usafi amevaa koti cheupe barakoa na buti , anafanya usafi wa mazingira anatumia mashini ya dawa kusafisha eneo la soko ambako kuna rundo la takataka, masanduku ya mbao na magunia yaliyojazwa.

Mkusanyo wa vyombo vya kitamaduni, labda vinavyotumiwa na waganga au jadi. Vyombo vingi vimetengenezwa kwa malenge au vimepambwa kwa shanga za rangi nyekundu na nyeusi.

Mwanamke ambaye anakaa kuwa, muuguzi. Amevalia barakoa na miwani. Ameshikilia sindano la dawa ya maji. Amedunga sindano kwenye dawa ya maji. Kando yake, kuna umati wa watu uliosimama.

Maeneo inaonyesha mafuriko ama mto mdogo unaovuka tunamwona mtu aliyevaa kabuti ya machungwa na amebeba ka bagi kwenye mkono wake amevalia nguo nyeupe.

Chupa na mikebe iliyowekwa kwa pamoja. Chupa hizi ni za rangi ya kahawia na kando yake zimepakwa rangi ya bluu. Kando yake kuna mikebe ya rangi ya kijani iliyo na maandishi kama vile mgongo. Kando yake chupa hizo zina maandishi pia ya rangi nyeupe iliyoandikwa Mitiki.

Dawa tofauti tofauti za maji zinaonekana kupangwa kwa pamoja. Kando yao kuna sindano iliyofunikwa. Dawa moja la maji limeandikwa kwa rangi nyeusi. Limeandikwa " yellow fever vaccination ".

Umati wa watu umesimama ukiangalia pia wanaume wawili. Mmoja inakaa anasaidia kumvukisha mwingine katika ua la maji. Mwanaume aliyebebwa amevalia nguo ya machungwa.

Tunamuona mhudumu na mhudumiwa wakiwa kwenye hospitalini kando yao kuna wanaume kadhaa. Mmoja wao amevalia nguo nyeusi. Daktari anaonekana akimtibu mgonjwa na amevaa barakoa kwenye mdomo.

Hii ni muktadha wa maabara ambapo tunawaona wauguzi watatu na mgonjwa mmoja ambaye amevalia nguo ya kijani, madaktari hawa wamevaa barakoa za rangi ya buluu na koti za daktari za rangi nyeupe.

Mkono ulioshikilia shindano na dawa ya maji, shindano hii inakaa kuvuta dawa ya maji iliyo katika chupa hiyo, chupa hii ina bomba kando yake ya rangi nyeupe, ina majina yaliyoandikwa kwa bulu.

Tembe zimeekelewa kwenye dawati jeupe. Tembe za rangi nyekundu na zingine za rangi nyeusi. Kando yake kuna dawa ya maji inaonekana kuwekwa katika mkembe mweupe na juu lina ufuniko nyekundu.

Tunaona watu wawili, mmoja mwanaume na mwingine mwanamke. Mwanaume ameketi chini, ilhali mwanamke amesimama akimchanja mwanaume. Wote wawili wamevaa barakoa ya rangi ya buluu. Pia, mwanaume huyu, anaonekana amevaa kitamaduni, Kimasaai.

Muktatha wa hospitalini, ambapo tunaona, wauguzi wawili wa kuwahudumia watoto wadogo, walio lazwa kwenye vitanda vidogo vya hospitalini, kando yao kuna mashine za kihospitalini za, kisasa, wauguzi hao wamevaa nguo ya rangi ya buluu.

Tukio la janga, pengine mporomoko. Watu wengi waliosimama juu ya kifusi cha jengo lililoporomoka, chini kuna timu ya waokoaji. Wamevalia sare zao za kazi. Wanaonekana wakishirikiana kwa upamoja, kuwasaidia walioporomokewa.

Muktadha wa hospitalini. Tunamuona muuguzi na daktari wakizungumza. Mbele ya daktari kuna dawa zilizowekelewa mbele. Daktari amevalia sare nyeupe na nguo ya nyekundu ndani. Muuguzi naye amevaa nguo nyeusi.

Watu wamekusanyika katika huduma ya afya, inaonekana kuwa hospitali. Daktari ameshikilia sindano na kumchanja mtoto mdogo. Daktari huyu amevalia koti nyeupe. Kando yake kuna boxi iliyo ya rangi ya machungwa.

Dawa tofauti ikiwemo tembe na dawa za maji, zinaonekana kuwekwa katika chupa tofauti na zenye rangi tofauti . Chupa hizi ni za rangi kama vile ya kahawia, nyekundu, jano, kijani na buluu.

Makaazi ya muda katika eneo la ukame, katikati tunakiona kibanda kilichojengwa kwa miti na nyasi kikiwa na muundo wa mviringo kina kaa chumba cha familia ndogo au mtu mmoja.

Muktadaha wa hospitalini. Tunaona umati wa watu waliojikwaza katika ubinafsi wa hospitalini. Watu wengine wameketi na wengine wamesimama. Waliosimama wanaonekana wakiwachanja walioketi. Wote wamevaa barakoa katika midomo yao.

Watu wawili, mwanamke na mtoto mdogo wanaonekana wamevalia barakoa za rangi tofauti. Mtoto amevalia barakoa ya kijani kibichi na mwanamke amevalia barakoa ya bluu. Wamesimama mbele ya tanki nyeusi, wanaoga mikono.

Mwanamke aliyevalia shuka ya rangi nyekundu ameshikilia karatasi nyeupe anaonekana kuwa na marafiki zake na wenye tabasamu , wameangalia mbele ilhali wanasoma kitu.

Tunaona watu wawili, mmoja anakaa kuwa muuguzi, na mwingine mgonjwa. Huyu anakaa daktari wa macho akimtazama mgonjwa wake kwa macho. Daktari huyu amevaa miwani. Nywele yake nyeusi imeshikwa nyuma. Pia amevaa kabuti nyeupe.

Vitanda vingi, vilivyopangwa kwa mistari thabiti. Vitanda hivi vinaonyesha maudhui ya hospitalini. Vitanda hivi vina matresi nyeupe, na shuka zilizopangwa vizuri. Pia kuna vipanda vyeusi vilivyoekelewa juu.

Watoto wawili, wanaonekana wakichezea kando la mbui la maji chafu, kwenye mbui hili, tunaona makaratasi yaliyo jaa, mbui hili lina rangi nyeusi, ikionyesha uchafu.

Chupa nyeupe yenye ufuniko mwekundu, na chini yake imepakwa rangi ya machungwa, imeandikwa katikati Iron chelate, inaonekana kuwa dawa.

Tenki la chuma, lililowekwa juu. Watu wanaonekana wakitumia steyasi kupanda juu. Kando yake kuna miti ya kijani kibichi. Juu yake kuna mawingu meupe pepepe. Pia tunaona kuwa kuna laini za stima zinazopita kando ya tenki hili.

Watu wamengoja kwenye laini inayoonekana ni hospitalini au muktadha mwingine , wote wamevalia barakoa ya bluu kwenye midomo yao. Tunaona madawati ya mbao kando yao na pia kuna viti vya mbao.

Muktadha wa maabara, tunamwona daktari, aliyejifunga balakoa kwenye mdomo na amevaa koti nyeupe. Anaonekana akitazama kitu, kinakaa kama chupa. Anaangalia kitu kwa umakini kwenye glass .

Tunawaona wanawake wanne waliovalia nguo za kimaasai. Wamebeba mitungi; tukidhani yamejaa maji. Kando ya nini wamevaa bangili zao za kitamaduni. Pia wamevaa nguo zao za kitamaduni za rangi tofauti. Wawili hao wamevaa nguo za kitamaduni za rangi ya buluu.

Tunaoana watu wawili walio mmoja aliye simama na mwingine ameketi akiwa ameshikilia mtoto mchanga. Inakaa ni kama anamnyonyesha mtoto ule. Mwanamke aliye simama anakaa kuwa muuguzi. Amevalia nguo nyeupe.

Umati wa watu, umepiga foleni. Eneo linaloonekana ni kama ya kupeana huduma la afya kama hospitalini. Watu hao wamevaa barakoa za rangi tofauti kama vile nyeusi na zabuluu. Tunamuona mhudumu aliyevaa koti ya kijani kibichi.

Muktadha wa hospitalini. Tunawaona watu wakiwa wamepanga foleni na daktari aliyesimama na ameshikilia sindano anataka kumchanja mtoto mchanga. Daktari huyu amevaa sare ya bluu. Mtoto naye ameshikiliwa na mama yake aliyevaa sare ya bluu pia.

Ng'ombe wa rangi ya kahawia, anaonekana akihudumiwa na wahudumiaji wawili. Mmoja amevalia nguo ya machungwa, na amevalia meski kwenye mdomo. Mwingine anaonekana amevalia glavu za bluu, na mwigine amevalia glavu nyeusi.

Muktadha wa hospitalini tunaona watu waliopiga foleni na wameketi chini madaktari wamesimama mmoja wao akichanja mmoja watu hawa wamevaa barakoa kando yao kuna bango linaloandikwa mambo tofauti.

Umati wa watu unaonekana kujumuika mbele ya mtu aliyeketi chini. Inaonekana ni kama muktadha wa hospitalini. Watu wamekuja kumtembelea wenzao. Tunawaona pia watu waliovaa sare za kitamaduni za umaasai.

Glasi la maji linaonekana kusimama kando ya tembe za dawa pia kuna boxi lililoandikwa kwa rangi jeusi na limeandikwa kwa majina ko supri pack .

Tunaona madaktari wawili wamesimama juu ya mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala kitevutevu. Daktari mkubwa anaonekana akimhudumia kwenye meno. Madaktari hawa wamevaa barakoa. Mmoja ana miwani kwenye macho.

Watu wawili waliojifunika vizuri na nguo za machungwa wameshikilia mtungi wa buluu wakiteka kitu kwenye mtungi uliowekwa hapo ivo mweusi, kuna mitungi mingine iliyopangwa kwa mstari dhabiti kando yao.

Mhudumu anaonekana akimhudumia mgonjwa aliye katika hospitali. Mhudumu huyu amevaa sare nyeupe. Mhudumiwa wake amevaa sare nyeusi na nyekundu. anaonekana akimwangalia kitu kwenye sikio.

Chumba cha oparesheni. Tunaona wauguzi wawili, wakimhudumia mgonjwa mmoja. Wanakaa madaktari wa meno. Wamevalia barakoa nyeupe. Daktari mmoja amevalia koti jeupe na mwingine amevalia koti ya rangi ya bluu. Wanaonekana wakimuweka mashini kwenye mdomo.

Muktadha wa hospitalini tunamwona muuguzi aliye na shuka ya rangi ya kijani kibichi akimdunga sindano mtoto mdogo. Amevalia koti nyeupe , mama yake amemshika mtoto na amevalia koti ya rangi ya bluu.

Watu wawili, wamevalia sare za kufanya kazi, wanaonekana katika biwi la taka. Wanaonekana wakirokota taka hizi, kwa pamoja. Wamevalia glavu kwenye mikono. Wameshikilia miti ambayo wanatumia katika kukusanya taka hizi.

Tunaliona jumba kidogo, inakaa kama choo, lina chuma mbili zilizoanda juu. Kando yake kunaonekana kuwa na majani mapiji ambayo yameng'aa kwa rangi ya kijani, pia nje yake kuna nyundo.

Matembe yametawanywa katika dawati jeupe. Matembe haya ni jeupe pia. Kando yake kuna chupa la dawa ambalo ni leupe na ni la bluu. Maandishi pia yameandikwa VITAMIN D .

Soko wazi, la bidhaa za kitamanduni. Tunaona bangili za kitamanduni cha Kimaasai zikiuzwa katika soko wazi. Wanaume tofauti wamesimama mbele ya duka hizi wanakaa ni kama wanunuzi. Mmoja wao anaezakua muuzaji.

Muktadha wa hospitalini, tunamwona mgonjwa aliyelala kitefu tefu, akiangaliwa na daktari, inakaa ni kama ni daktari wa meno, daktari huyu, amevalia barakoa, ya rangi ya buluu, na pia ana glavu za buluu.

Tunaona choo ya umati. Tunamuona mwanaume, aliyesimama ni kama anaingia katika choo hizi. Kando ya choo, kunaonekana nyasi ya kijani kibichi. Choo hiki kimetengenezwa kwa rangi tofauti, kama vile kijani, na, machungwa.

Tunamuona mwanaume anakaa ni kama ako kwenye maabara. Anaangalia mashine tofauti tofauti. Ameshikilia glavu na pia ameshikilia kalamu ikiwemo ni kaa anaandika kitu. Mwanaume huyo amevaa miwani.

Watu wawili, wanaonekana wakishiriki katika kumshikilia mtoto. Mmoja wao, amevalia nguo za buluu na barakoa ya buluu. Huyo aliyesimama, anaonekana kuwa daktari. Anamdunga mtoto sindano.

Watu wamwili wamesimama kando ya vyumba viwili , kando ya vyumba viwili , wanakaa kama wanajadiliana kitu muhimu. Kando ya nyuma hizo kumeandikwa viponga vya rangi tofauti ikiwemo bluu na nyekundu.

Hapa ni muktadha wa hospitalini. Ambapo tunamwona muuguzi na mama na mtoto mdogo. Muuguzi anakaa kumpa mtoto mdogo chanjo ya mdomoni. Muuguzi huyu, amevaa miwani meusi na pia amevaa koti nyeupe.

Wanaume wawili wanaonekana, moja amelala kidevudevu na mwingine amesimama. Aliyesimama anaonekana kama daktari, aliyelala ni mgonjwa. Kuna mashini ya x-ray inayoonekana kando.

Mwanaume aliyevaa nguo nyekundu lenye mistari meusi, amevaa barakoa, anaonekana akidungwa sindano ya mikono miwili inakaa kuwa ya daktari . Amevaa kofia ya rangi ya bluu.

Wanawake wawili wanaonekana wakichotelela maji katika bomba la maji, wanawake hawa wamevalia nguo za bulu na mwenzake amevalia nguo nyeupe, kando yao kuna mimea yaliyoonekana ni kama yamekauka.

Tunaona watu, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja. Kando yao, kuna mitungi iliyopangwa kwa laini stari. Inakaa ni kama wanatafuta maji. Mitungi hii ni ya rangi tofauti, ikiwemo machungwa, kijani, njano, mieupe na mieusi.

Muktadha wa uaribikaji wa nyumba. Inaonekana ni kaa ardhi imeharibika juu ya upomokaji. Kando yake kuna ghorofa. Pia tunawaona watu waliovaa sare za afisa wa polisi. Tunaona manyumba mengi yaliyopangwa kwa umbali ikionyesha jijini.

Muktadha unaonekana kuwa wa darasani. Tunaona wanafunzi wamekalia madawati yao wakiwa wameangalia mwalimu aliyesimama mbele yao. Kuna mwanafunzi anayekaa ni kaa anafunza wenzake kushona vitu kadhaa.

Tukio la janga pengine moto. Inaonekana umati wa watu umesimama kando. Watu wanashirikiana kuuzima moto. Tunauona gari ya petroli iliyolala kando. Petroli hii imewekwa kwa rangi nyeupe.

Watu wawili wamekaa kwenye muktadha unaoonekana kuwa hospitali. Mtu mmoja ameshikilia sindano kwenye mkono na amevaa miwani. Anaonekana kuwa daktari. Kando yake kuna mwanamke ameshikilia mtoto. Mtoto huyu ndiye anayedungwa sindano.

Mwanamke, aliyeshikilia sindano na pamba, anaonekana. Pia amevaa kofia jeupe. Chini amevaa shati ya njano. Kando yake, kuna mwanamke aliyevaa shati nyekundu, ameshikilia mtoto mchanga.

Tunaona athari ya mafuriko katika sehemu. Tunaona wanaume wawili waliokosa njia ya kupitia. Wanaskuma pikipiki wakitengeneza njia yao ili waweze kupita. Mwanaume anayeendesha anaonekana akibeba mitungi ya rangi ya kijani.

Watu wawili waliosimama kando ya mgonjwa mmoja aliyelala kitevetevu. Wanaonekana wakimtibu. Wanakaa madaktari wa meno. Wote wawili wamevalia barakoa jekundu na wengine amevaa ya buluu.

Muktadha ni eneo lenye janga. Tunawaona wanawake wawili wakitafuta maji kutoka kwenye kisima kichafu. Kando yao kuna mawe yaliyongaa na hakuna mimea karibu. Wanawake hawa mitungi ya rangi ya machungwa.

Kunaonekana ukiwa muktadha wa hospitalini. Ambapo, kuna wauguzi wawili, wanaoangalia watoto wachanga walio wekwa kwenye mashini za watoto, ili kuwasaidia kuwapa hewa na kuwakuza wakiwa wadogo.

Umati wa watu, umekusanyika kwa pamoja, wanakaa wanaangalia uharibikaji wa mali. Inakaa ni kama msiba wa moto uliotokea. Watu wanashirikiana kwa vikundi vidogo vidogo, wakikaa ni kama wanazungumza kuhusu mkasa huu.

Watu wawili ambao wanaonekana mmoja wao ni daktari mwenzake ameshikilia mtoto kwenye mkono. Daktari anaonekana akimpa chanjo mtoto , daktari huyo amevaa sare nyeupe lenye mistari .

Mikono miwili inaonekana kushikana, mkono mmoja umevaa glavu na una kanzu nyeupe pia kuna mkono mwingine unaokaa ni kama unaugua, mmoja wao anaonekana kuwa daktari na mwingine mgonjwa.

Mwanamke aliyeshikilia mtoto kwenye mkono yake. Anaonekana ni kama anampa chanjo. Mwanamke huyu amevalia sare ya nyeusi. Anaonekana ni kaa anaeleza mtu mwingine hapo kando kitu. Mwanamke huyu anakaa mhudumu wa afya.

Mwanamke labda muuguzi au daktari akimtazama mtoto mchanga aliye ndani ya mashini ya hospitalini . Kando yake kuna mtoto mwingine anaonekana kwa umbali akiwa kwenye mashini ya hospitalini . Mwanamke huyu amevalia sare za buluu

Shughuli ya msaada au waangazi wa mahitaji wa binadamu. Watu wengi wamesimama kwenye foleni ndefu wakisubiri kupata msaada. Watu wengine wanaonekana kuvalia nguo za kitamaduni ya kimaasai. Wamesimama kando ilhadi ni kuonyesha utamaduni wao.

Muktadha wa shuleni. Tunamuona mwalimu aliyesimama mbele wanafunzi ambao wamekaa katika dawati zao. Kila mwanafunzi ameshikilia karatasi mkononi mwake. Mwalimu anakaa kuwapea matokeo ama, makazi ya kufanya shuleni.

Watu waiwili ambao wanaonekana kuwa wanawake wamevalia barakoa ya buluu. Wanaonekana wakizishona barakoa zingine kando. Wanatumia mashini maalum ya kushona barakoa hizi. Wako katika kazi yao na wameangalia kwa umakini.

Watu watatu, wanaonekana wamesimama kulizunguka ndoo ndefu nyeupe. Watu wawili wamevaa kabuti ya kijani. Watu wengine wawili wanaonekana wakiwa na miwani. Mmoja wao ni mwanaume, na hao wengine watatu ni wanawake.

Umati wa watu walioshikilia mabango wengi hao wanaonekana wenye tabasamu, tunawaona wanawake kwa wanaume wakisimama mbele ya taweli za usafi za wanawake, wameshikilia yalioandikwa kwa herufi kubwa , kuna mwanamke aliyevaa miwani na wengine wamevaa nguo nyeupe.